Mchezo wa kandanda unaendelea kati ya timu mbili ambazo zinajua kuwajibika na kutumbuiza umati wa watu. Upande mmoja umevalia jezi ya rangi nyekundu na mwingine kuvalia manjano. Wanafurahia mno kwa kuwa wanalanta ambayo inahitajika kwa kufanya tendo hili. Huwa inasaidia mwili katika kufanya zoezi.

Mwenyekiti wa idara ya huduma za serikali ameamua kumtembelea mfanyikazi mmoja katika afisi yake ili kuangalia jinzi anavyoendelea na kazi yake. Ameng'ara na kuvalia shati nyeupe iliyonyooshwa na pasi. Rangi nyekundu pia iko kwa nguo hiyo. Jengo hilo limepangwa vilivyo na pia limepambwa kwani ni la maana sana.

Kituo cha huduma za serikali limepangwa na kung'arishwa jinsi ipasavyo , chumba hili limewekwa lebo kwa kila mgawanyo wa dawati tofauti pale, ya kwanza kabisa ni dawati la habari ambalo linasaidia mtu kujua anakoenda ama anakoitaji usaidizi.

Mwenyekiti wa idara ya huduma za serikali ameamua kuwatembelea wafanyakazi katika afisi zao ili kuangalia jinsi wanavyoendelea na kazi yao, wameng'ara na kuvalia shati nyeupe iliyonyooshwa na pasi, rangi nyekundu pia iko kwenye nguo hiyo, jengo hilo limepangwa vilivyo na pia limepambwa kwani ni la maana sana.

Kituo cha huduma za serekali, limepambwa na kupangwa vilivyo ili kuwe safi wakati wote. Jumba hili liko na lebo tofauti kwa kila dawati ili mtu ajue pahali anapotaka usaidizi. Lina maafisa na watu waliobobea katika kuhudumu vizuri. Watu wameketi na wanangojea kushughulikiwa ndiposa waweze kuwa wakenya halisi.

Wananchi wa eneo fulani katika kaunti moja wameketi kwenye foleni bila kusumbuana wakingoja kusaidiwa kwa mambo ya serikali katika afisi za huduma kuu, wataalamu hao Wana elimu nzuri inayohitajika katika shughli hizo bila wasiwasi wowote , tarakilishi zao pia zinawajibika ipasavyo.

Mchezo wa valeboli unachezwa na wasichana warefu warembo wanaojua kuruka ,na pia kupiga mpira ule kwa kutumia mikono. Timu hizi zimevaa jezi izi za rangi tofauti .Kunao mashabiki wanaotazama mchezo huu ilikuwapongeza wanapocheza na ata baadaye.

Mwenye kiti wa idara ya huduma za serikali Bwana Justine Muturi ameamua kutembelea wafanyikazi katika afisi zao ili kuangalia jinsi wanavyoendelea na kazi yao. Wameng'ara na kuvalia shati nyeupe iliyonyoshwa na pasi .Rangi nyekundu pia iko kwa nguo hiyo, jengo hilo limepangwa vilivyo na pia limepambwa kwani ni la maana sana.

Huduma za serikali kama vile za afya, za barabara, za tabia mzuri na zinginezo zimepelekewa wanakijiji fulani katika eneo bunge moja ili waweze kupata mazuri haya kwa urahisi. Hii inawarahisishia kazi kwa kuwa haitaki utumizi wa nauli yoyote. Wasomi waliobobea katika kazi hii ndio wanaendeleza shughuli hii kwa utaratibu.

Mheshimiwa Rigathi Gachagua na viongozi wengine, wanaelezewa jambo muhimu kutoka kwenye tarakilishi iliyoko na maneno muhimu kwao. Wamesimama tisti na kutega masikio yao kwake mwelezaji. Kunaye mpiga picha pia ambaye anafanya kazi yake, ili kuhakikisha kuna ishara ya baadaye.

Kiongozi wa taifa bwana William Ruto na mlinzi wake hodari mwenye elimu bora kwa ulinzi, wanatembea naye jaji mkuu Martha Koome. Nyuma yao kunao mawaziri tofauti, wametoka kuongelea jinsi ya kuimarisha au kurahisisha maisha nchini mwetu.

Uchezji wa kandanda ambao unakuza talanta, unaendelea kati ya timu mbili zilizo na jezi nyeupe na nyekundu. Mpira huu unaendelea huku vijana walio na ujanja mzuri wanaielewa na kufurahia. Inaleta watu karibu kwa kuwa wako na hamu ya kuona jinsi mabao yanafungwa.

Viongozi wawili ambao ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, walienda kaunti moja ili kuenda kuomba kura. Wakaazi wa eneo hilo wanaonekana kufurahishwa na jambo hili mpaka wameamua kutembea na picha zao, ili wajue hao ndio suluhisho la matatizo nchini mwetu. Siasa ni mchezo tu wa hapa na pale.

Maafisa waliochaguliwa na serikali kuangalia uchaguzi wanawajibika na wanatoa dhibitisho kua wanafanya kazi bila ukora wowote , mwanamume mmoja aliyeenda kusajiliwa kama mpiga kura anaonyesha kitambulisho chake ili kuonyesha kua yeye ni mkenya halisi tena mzalendo ,watu hawa wanaonekana kufurahishwa na shughli hii mno.

Mweneyeketi wa idara ya huduma za serikali bwana Justin Muturi, ameamua kuwatembelea wafanyakazi katika afisi zao ili kuangalia jinsi wanavyoendelea na kazi yao. Wameng'ara na kuvalia shati nyeupe iliyonyooshwa na pasi. Rangi nyekundu pia iko kwenye nguo hio. Jengo hilo limepangwa vilivyo na kuwa limepambwa kwani ni la maana sana.

Mwenye kiti wa chama cha ODM ahojiwa na wanahabari tofauti kuhusiana na mipango aliyo nayo kwa wananchi wakati ujao katika uchaguzi unaokuja. Wafuasi wake pia wametegea kusikia jinsi atakavyoongea.

Mashabiki wapendao mpira wa kandanda, wamefurahia sana kwa kuwa timu yao inacheza vizuri na inafunga mabao jinsi walivyotarajia. Wamebeba bendera na kuvaa jezi kuonyesha kuwa wanashabikia nchi yao ya Kenya kwa kweli. Watu hawa wamekusanyika na kuelewana ili shughuli hii iendelee inavyofaa.